Kuna jamaa ambayo ako athletics akiwa anafanya long jump . Ameruka ata tunaona mchanga yenyewe inapotoka. Na huu jamaa na vile tunavyoona mkono yake iko chini ni kama ameruka sana akiwa mbeleni.